Kwenye meza ya kliniki, kuna sindano lenye mizani sufuri nukta moja hadi moja nukta sufuri. Kando yake kuna chupa cha kioo kilicho na kifuniko cha kimetali na lina maandishi chanjo cha ukambi, matumbwitumbwi na virusi vya rubela.

Mtaani kuna nyumba za mabati, kwa barabara kuna pikipiki iliyobeba abiria. Kando kuna watu wawili waliovaa sare rasmi ya kufanya kazi ya mazingira, ikiwa ni ya rangi nyeusi mistari kijani. Wanaonekana kusafisha barabara kwa kuweka takataka zote pahali pamoja.

Watu wanne waliovaa barakoa wamesimama nje ya chumba cha mbao. Watatu wanawake, mmoja akiwa mwanaume. Watu wawili wananawisha mikono kwa maji inayotoka kwenye tangi ya buluu iliyosimamishwa kwa standi ya chuma.

Mwanamume daktari aliyevaa koti ya maabarani nyeupe, anampa chanjo kupitia mdomo mtoto mchanga aliye kwenye tauli ya kijani na akiwa amebebwa kwenye mapaja ya mamake aliyevaa koti ya rangi la waridi.

Watu watano wanawake wanne na mwanamume mmoja wako kwenye harakati ya kusafisha mtaani. Wote wamebeba vijiti mikononi wakitumia kufagia takataka zilizoenea kwa barabara na kuvieka pahali pamoja angalau zitiwe moto.

Kwenye meza ya kliniki kuna sindano lenye mizani kumi hadi mia moja. Kando yake kuna chupa cha kioo chenye maandishi chanjo cha ukambi, matumbwitumbwi na virusi vya rubela.

Wanawake wawili wako ndani ya chumba cha wagonjwa. Mmoja amevaa nguo la kitenge, mwingine akivaa sare rasmi ya hospitali kwa kuwa yeye ni muuguzi. Wote wamevaa barakoa yanayofanana. Muuguzi ashamaliza kumdunga dawa mwanamke huyu na sasa anatumia pamba nyeupe kuzuia damu.

Kwenye chumba cha wagonjwa, mwanamke aliyevaa sare rasmi ya udaktari, ya rangi ya kijani na glovu kwenye mkono, anaonekana kufunika maiti kwa kitambaa nyeupe kwenye kitanda. Kando yake kuna blanketi na kiti nyeusi.

Watu watano, wanawake watatu na wanaume wawili wako kwenye jengo la hospitalini. Mwanamke mmoja aliyevaa sare rasmi ya wauguzi, anaonekana kuinama na kumdunga mtoto sindano, akiwa amebebwa na mamake aliye na bendeji kwa macho.

Kwenye kliniki, tunapata mwanamke aliyevaa sare rasmi ya wauguzi, lenye rangi manjano na barakoa usoni. Anaonekana kudunga sindano kwa chupa ndogo la maandishi, chanjo cha ukambi, matumbwitumbwi na virusi vya rubela.

Watu wengi wako ndani ya kliniki, wengine wamevaa koti nyeupe ya maabarani na barakoa usoni, hao ni wauguzi. Muuguzi mwanamume ako nyuma akimhudumia mgonjwa kwa kumwangalia mdomo. Inaweza kuwa ni shida ya meno.

Kwenye chumba cha newnatal iliyo na mashine ya hali ya juu, kuna daktari mwanamke aliyevaa nguo la rangi ya buluu. Anamchunguza na kumpima mtoto mchanga aliye kwenye kiangulio na bado hajavalishwa nguo.

Katika chumba cha kliniki kunao mgeni mwanamke ambaye ameketi neti na blanketi kumtembelea mama anayeonekana kujifungua muda mfupi iliyopita inayodhihirishwa kwa kubeba mtoto mchanga na kuketi kwenye kitanda cha wagonjwa.

Wanafunzi watatu kwa kuwa wamevaa sare ya shule, shati manjano na long'i nyeusi na mmoja yuko na mkoba begani. Wote wakiwa wamevaa barakoa usoni. Wananawisha mkono kwa maji yanayotiririka kutokea mfereji.

Kwenye meza la rangi samawati, kuna sindano zilizolaanishwa. Kando zao kuna vyupa vya vioo vinne vilizo na maandiko chanjo ya Ukambi, Matumbwitumbwi na virusi vya Rubela.

Kwenye meza ya kliniki kuna vyupa vinne nyeupe vya madawa. Juu ya vyupa viwili, kuna kitabu ndogo kilicho na maelezo ya kutumia madawa haya. Kando, kuna vifuniko vilizo na matembe, moja kina matembe duara dufu kwa umbo, na nyekundu kwa rangi, vingine vitatu vina matembe nyeupe, na duara kwa umbo.

Katika mazingira ya matibabu, yaliyo na wauguzi, wamama wenye watoto, na vifaa vya matibabu, wauguzi wawili wanaonekana kusaidiana kumpa mtoto mchanga aliyebebwa na mamaye chanjo kwa kutumia sindano.

Katika mazingira ya matibabu kumejaa watu wengi, wanawake kwa wanaume. Wamevaa barakoa usoni. Wengine wameketi kwa viti vya plastiki wengine wakiinuka. Inaonekana kuwa muuguzi mmoja anamdunga sindano mgonjwa mwanamke akiwa ameketi.

Halaiki ya watu waume kwa wanawake wako karibu na daraja la mto. Huku wakiangalia maziara ya maji iliyowacha mti na mimea kadhaa zimesombwa mpaka mtoni, na pia ukaleta mporomoko wa ardhi, na mnyonyomoko wa udongo katika mto huo.

Ndani ya nyumba kuna viti viwili na meza iliyo na kalamu ya maua. Timu ya uchunguzi ya watu wawili, wote wamevaa barakoa, glavu za samawati na ovaroli nyeupe. Mmoja ananyunyuzia kemikali yenye rangi ya buluu kwa meza pengine akichunguza eneo la ukuta.

Katika kliniki, kuna muuguzi mwenye miwani na amevaa sare rasmi nyeupe yenye mistari nyekundu ya hopitali. Anapanua mdomo na kutilia chanjo kwa mtoto mchanga aliye kwenye mapaja ya mamake.

Kwenye chumba cha wagonjwa, wageni wengi wanaume na wanawake, wa masai, kwa kuwa mmoja amevaa kitenge na mavazi ya masai, wamekuja kumuona mgonjwa aliyejifungua muda mfupi, uliopita, na amebeba mtoto wake mchanga, bado akiwa ameketi kwenye kitanda cha wagonjwa.

Wanawake wawili waliovaa shati nyeusi, wako kwenye soko la maji na vibuyu tatu. Katika mazingira ya nusu kame, inayo dhihirishwa na jua kali na mimea kuwa chache. Mmoja anachota maji, mwingine akitilia vibuyu.

Vr ndogo ya matibabu iliyoandikwa chanjo ya surua ya Rubella na kiasi cha milimita ishirini ina kofia ya fedha na manjano. Nyuma yake kuna sindano ilioko sawa iliyo wazi kidogo na kupendekeza maandalizi ya sindano. Asili ni laini laini ya buluu ikiipa sura safi ya kliniki.

Kwenye barabara iliyobubujika maji, magari madogo kwa makubwa na tuktuk zinaendeshwa kupitia maji haya. Kando ya barabara kuna watu wanaotembea huku wakiinua mwavuli juu. Hii inaonyesha kuwa mvua bado inaendelea kunyesha.

Sanduku ndogo nyeupe ilio na maandiko. chango ya surua matumbwi timbwi na rubella. Kwa miezi Kumi na miwili ikiiendelea iko kando ya sindano ya chuma Cha dawa.

Kwenye maeneo ya nusu ukame kwa kuwa jua kali imejitokeleze na ardhi kuna mimea michache kuna mwanamke aliova nguo la kijani na kufunga kitambara kwa kichwa ananawisha mkono kwa maji yanayo toka kwa mfereji akitabasamu

Katika shamba kubwa la kabeji na miwa, mimea yote ina rangi ya kijani, inaonekana kuwa na mkulima anayenyunyuzia mimea hii kiua wadudu kwa kutumia solo ya kupiga dawa ambayo iko kwa mabega yake.

Kwa mazingira ya hospitali, katika chumba cha neonatal ,mwanamke, ninayeshuku ni muuguzi kwa kuwa amevaa sare rasmi ya hospitali. Anamshughulikia mtoto mchanga aliyefunikwa na tauli nyeupe, akiwa kwenye kitamizi.

Kwa mazingira ya kliniki kwa kuwa kuna jokofu lililoandikwa chanjo. Muuguzi aliyevaa koti ya maabarani yuko karibu na mgonjwa mwanamke, aliyevaa barakoa usoni akimdunga sindano inayokaa ya chanjo fulani.

Mwanamke ambaye amejifungua muda mfupi uliopita amejawa na furahi ikionekana kwenye tabasamu lake, yuko kwenye kitanda cha wagonjwa, huku amevaa sare ya hospitali, anamtazama mtoto wake mchanga aliyefunikwa na taulo nyeupe.

Katika kliniki fulani yenye vifaa vya matibabu daktari anaonekana kumdunga mgonjwa sindano na wote wamevaa barakoa kuendeleza matarajio mema ya afya.

Mwanamke aliyevaa barakoa ananawisha mkono kwa maji iliyo kwenye tangi ndogo iliyoandikwa UNICEF huku mtoto akimtazama. Kando yake kuna vibanda vya kuuza viungo vya kupika kama nyanya, kitunguu na mayai.

Chumba cha wagonjwa iliyo na machela na standi ya kuwekea maji, kuna mama anayeonekana kuwa ametoka kujifungua muda mchache uliopita kwa kuwa yuko bado kwa sare rasmi ya hospitali na akabeba mtoto mchanga nyekundu.

Katika chumba cha Neonatal , kuna wauguzi wawili wanawake wamefurahia kwa kuwa wanatabasamu. Wamevaa sare ya kazi, za hospitalini na wanahudumia watoto wanne wachanga, huku mashine la joto liko juu.

Katika meza ya kliniki kuna sanduku ndogo la dawa na njano nyeupe kwa rangi na mistari nyekundu iliyo na maandishi chanjo ya homa manjano. Kando kuna vyupa tano vya dawa ya sanduku hiyo kwa kuwa ina maandishi sawia.

Katika mazingira ya hospitali, kumejaa wauguzi wanawake kwa wanaume, wakiwa wamevaa nguo rasmi za kazi ya utabibu na barakoa usoni. Mmoja anatilia mtoto mchanga chanjo kwa mdomo akiwa ameshikiliwa na mamake.

Uwanja unaotumika kwa kufanya chanjo, umejaa raia na wafanyikazi wa afya. Unaodhihirishwa na sare rasmi waliovaa na tendo la kudunga sindano. Wote wamevaa barakoa usoni wakati hudumu unaendelea.

Mwanaume mwenye furaha na anayejali ameketi na mtoto mchanga ndani ya incubator katika kile kinachoonekana kama hospitali au kitengo cha utnzaji wa new natter . Anaonekana kurekebisha kitu au kumguza mtoto ambaye amevikwa kitambaa cha kupendekeza kwa upole.

Vial ndogo ya matibabu iliyoandikwa Surua, Matuta chanjo ya virus vya Rubela, kipimo cha milimita sufuri nukta tano, ina kofia ya buluu na ina kioevu wazi. Mbele yake iko sindano iliyoonekana kidogo na kupendekeza maandalizi ya chanjo.

Kwenye meza ya kliniki, kuna glavu ya daktari, sindano lenye mizani kumi hadi mia moja. Kuna chupa nne, mbili zikiwa na maandishi chanjo ya homa ya manjano, na moja nyeusi iliyo na dawa ya tembe.

Katika hospitali fulani, muuguzi anahudumia mtoto anayeonekana kuzaliwa dakika chache iliyopita. Mtoto mwenyewe amelala katika basineti ya hospitali chini ya taa za joto.

Kwenye meza la kliniki lenye rangi ya samawati kuna vyupa vya vioo na plastiki na sindano mbili zilizolalishwa kwa ulaini. Vyupa vya vioo vina maandishi chanjo ya Ukambi, Matumbwitumbwi na virusi vya Rubella.

Watu wengi wanatembea pande zote za barabara iliyojaa maji, wengine wamebeba mali. Mtu aliyevaa kofia , shati nyeusi na suruali iliyovingirishwa anatembea bila viatu kupitia maji wakati akisukuma mkono. Ana mkoba mgongoni mwake . Magari kama ambulensi na lori cha chombo cha bluu liko kwenye maji hili.

Mgonjwa amelala kwa kitanda ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi kwa kuwa kuna machine za matibabu zenye hali ya juu huku, wauguzi wawili, mmoja akimhudumia kwa kumwekelea maji, mwingine akifanya machine ifanye vyema angalau apate nafuu.

Kwenye maeneo ya ujenzi, kuna jengo mbili kubwa, moja inaendelezwa ijapokuwa haijakamilika, ingine imeporomoka na sehemu kubwa ya kwake iko chini, kando kuna kijana mdogo mwenye amevaa shati la samawati na long'i kahawia kwa rangi na akasimama juu ya mawe.

Washirika wa mkutano kwa shule fulani wameketi kwa duara wengine wamevalia nguo inayoonekana kuwa la kikundi rasmi na mmoja wao amesimama katikati kuwezesha na kuendeleza baraza.

Katika hospitali fulani uchunguzi wa macho unaendelea ambapo daktari wa jicho anatumia darubini kuangalia mgonjwa iwapo apewe dawa au miwani inayoendena na tatizo lake.